Mwanamke amevaa barakoa cheusi anapimwa joto mlangoni. Mwanamke mwingine, aliyevaa barakoa na glovu, anatumia kipimajoto kisichogusa. Hatua hizi za usalama zinaonyesha utekelezaji wa itifaki za afya.

Mgonjwa amelala kitandani huku akifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Kifaa cha kisasa cha matibabu kimeunganishwa kwenye mkono wa mgonjwa kikifuatilia afya yake.

Mwanaume amekaa kwenye kiti cha samawati akitoa damu , mkono wake umeunganishwa kwenye begi la damu kupitia bomba na anashikilia mpira wa kijani. Zana za matibabu zimepangwa vizuri.

Mfanyakazi wa afya amevaa vazi maalum la kujikinga, anasimamia bomba la maji kwa mgonjwa mahututi kitandani. Kituo cha nesi kipo karibu, kikiwa na vifaa vingi vya kisasa vya matibabu. Wagonjwa kadhaa wamelazwa kitandani wakipokea huduma muhimu.

Mgonjwa amelazwa kitandani huku akiwa ameunganishwa na mashine za uangalizi wa afya. Mtaalam wa afya aliye valia mavazi ya kujikinga anasimama kando akitoa huduma.

Kliniki ya rununu ya beyond zero, inatoa huduma za afya kwa jamii. Watu kadhaa wamekaa wakisubiri huduma karibu na kliniki hiyo. Daktari amesimama kwenye ngiza ya kuingia kliniki.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imesimama kwenye uwanja wa kijani. Watu wamekusanyika karibu na gari wakisubiri huduma za matibabu. Kliniki hii inatoa huduma muhimu za afya kwa jamii.

Huu ni mradi wa beyond zero ambao unahusisha lori lililobadilishwa kuwa zahanati ya kutembea, zahanati hii inatoa huduma za afya kwa jamii, kwenye lori kuna nembo za hospitali na dirisha dogo la kufungua.

Mwanamke aliyevaa fulana ya kijani yenye maandishi community health volunteer anamshika mtoto mgongoni, mtoto amevaa nguo zenye rangi mbalimbali na mkono wake mmoja umefungwa na bandeji.

Mtu ana matatizo ya meno, huku meno kadhaa yakikosekana. Meno yaliyobaki yanaonekana kua yameharibika na yamebadilika rangi. Kliniki ya meno inatoa matibabu, ikiakikisha tabasamu nzuri kuanzia hapo.

Mteja amekaa chini kwenye kiti cha daktari wa meno. Mtaalamu anatumia teknolojia ya hali ya juu kuangalia meno. Daktari anatumia mwanga wa samawati kuweka meno meupe. Daktari na mteja wamevaa miwani ya kinga.

Madaktari wawili wa meno wanampa mgonjwa matibabu ya meno. Wamevaa mavazi ya upasuaji na glavu za samawati wakitumia zana maalum. Shabiki wa umeme unaonekana nyuma. Hali inaashiria huduma ya afya ya kitaalamu.

Mtu anafanyiwa usafishaji wa meno na daktari wa meno. Brashi ndogo inazunguka ikiondoa madoa kutoka kwenye meno meupe. Utaratibu huu unafanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usafi wa kinywa.

Daktari wa meno amevalia barakoa na glavu za samawati akishikilia mfano wa jino. Anaelekeza kwenye sehemu ya jino, akionyesha muundo wake wa ndani, ikiwemo mizizi na tissues zinazozunguka.

Jino jeupe limesimama wima, likionyesha umuhimu wa afya ya kinywa. Kioo kidogo cha meno kimelala chini yake, kifaa muhimu kwa daktari wa meno. Mandhari ya samawati isiyo na mshono inatoa usuli safi.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati akishikilia vifaa vitatu vya meno vilivyo ng'aa. Kioo kidogo, ndoana na kifaa kingine cha uchunguzi viko tayari kutumika. Mavazi meupe ya daktari yanaonekana nyuma.

Daktari wa meno akiwa amevalia glavu za samawati. Anashikilia vifaa viwili muhimu vya meno, kioo kidogo na kifaa kingine cha kuchunguzia. Mikono yake imelenga kutekeleza uchunguzi wa kitaalamu.

Wataalamu wawili wa afya wamevalia glavu na magauni ya samawati, wakitoa huduma ya matibabu nje. Mwanamke mmoja anamchunguza mtoto aliyelala kwenye kiti, huku mwanamme mwingine akiandaa vifaa.

Mwanaume ameketi peke yake mbele ya majengo yaliyo teketea. Sehemu ya makazi imeharibiwa huku paa zikibomoka na mabati yakijipinda. Vikundi vya watu wengine vimekusanyika nyuma wakitazama mabaki ya nyumba zao.

Timu ya waokoaji wenye kofia ngumu ya rangi ya manjano na sare nyekundu inambeba mtu aliyejeruhiwa kwa machela. Wanamuingiza ndani ya gari la wagonjwa.

Timu ya msalaba mwekundu iko katika mashua, waokoaji wamevaa fulana za uokoaji zenye alama ya msalaba, wana okoa waadhiriwa wa mafuriko.

Hili ni shindano la mafunzo ya huduma ya kwanza. Mwanaume mmoja anampa mwanafunzi cheti mbele ya umati wa watu. Mwanafunzi amebeba begi, na nyuma kuna mabango ya matukio.

Maafisa wa usalama wa 911 group wanashika doria. Afisa mmoja amesimama juu ya gari la kijani kibichi akiwa amevalia sare na kofia ngumu akishika ngao.

Mapigo ya moto makubwa yanaendelea kuwaka usiku yakitoa moshi na miale ya rangi ya chungwa. Wanafanyikazi wa uokoaji wakiwemo wale wa shirika la msalaba mwekundu wapo eneo la tukio wakishuhudia uharibifu.

Mwanaume anajitahidi kuzima moto unaoendelea shambani. Anatumia tawi la miti kujaribu kutibhiti miale ya moto. Moshi unapaa angani ukiashiria ukubwa wa moto. Juhudi zake zinalenga kuzuhia moto kusambaa zaidi na kuharibu mazao.

Watu wamekusanyika mbele ya jengo la serikali wakipokea misaada ya chakula. Magunia ya chakula yamepangwa chini yakionyesha ugawaji wa msaada wanawake na wanaume wako hapo.

Waajiriwa wawili wa kujitolea wa masuala ya lishe wanasimama mbele ya kundi kubwa la watu walioketi. Kundi hilo linaonekana kusikiliza kwa makini ujumbe unaotolewa pengine kuhusu lishe bora au afya.

Gari la wagonjwa jipya jeupe, lenye mistari nyekundu na nyeusi limesimama nje. Juu ya paa kuna taa za dharura zinazong'aa .Nembo ya huduma za matibabu ya dharura inaonekana wazi pembeni.

Gari jeupe la shirika la Msalaba Mwekundu limetiwa nanga karibu na jengo lenye ishara ya Genesis Hotel and Lodge. Bendera nyekundu na nyeupe ya shirika hilo inapepea juu ya gari.

Bomba lina vuja maji kidogo kidogo yakiangusha kwenye ndoo chafu. Mabomba ya samawati yanatumika kusafirisha maji hadi kwenye bomba huku mazingira yakiwa ya udongo.

Uwanja mpana wenye udongo ulio wazi umeenea mbele ya msitu mnene wa miti mirefu. Vumbi linafunika angani ikionyesha shughuli iliyopita au upepo mkali. Mwangaza wa jua unawaka na baadhi ya mashina na miti yaliyo katwa yanaonekana. Ishara ya ukataji wa miti.

Mzima moto anatumia bomba la maji kuzima moto mkubwa unao waka kwenye jengo ndogo la mbao. Moshi mweupe unapaa angani. Huku cheche za moto zikionekana wazi.

Hospitalini daktari anajiosha mikono kwa uangalifu kabla au baada ya upasuaji. Ameketi karibu na sinki akionyesha taaluma na kujitolea kwake. Daktari ana uhakika na kuhakikisha afya ya mgonjwa yuko tayari kwa jukumu kubwa.

Eneo kubwa la msitu limekatwa, likionesha mashina ya miti na matawi yaliyotawanyika chini. Msitu uliokatwa unaenea hadi upeo wa macho, ukionesha athari za ukataji wa miti.

Jaa nyeusi limefurika na taka za aina mbalimbali ikiwemo chupa, vikombe na mabaki ya vyakula. Majani makavu yametapakaa chini na mmea mdogo umepandwa kwenye chungu karibu na ukuta wa matofali.

Chumba kidogo cha ofisi chenye dawati na viti viwili inaonekana ,dirisha linaruhusu mwanga wa asili kuingia, kuta zimepambwa na nyaraka muhimu huenda zikiwa ni vibali au matangazo muhimu.

Karibu na dirisha, kuna kifaa cha kupima uzito wa mtoto. Cheti cha idara ya lishe kiko ukutani. Sehemu hii inaonekana kuwa kliniki. Wataalamu wanapima uzito wa dirisha.

Mashine kubwa nyeupe ya x-ray, hutumiwa kwa matibabu ya meno. Ina sehemu za kuekea kidevu na paji la uso ili kuchanganua kinywa. Waya za umeme huonekana zikitokea kwenye mashini hiyo , kuelekea kwenye sakafu ya zege.

Kingo la goti jeusi limepinda likiwa na tundu katikati lina mikanda miwili ya kufunga ikionyesha matumizi yake ya kutoa msaada au kinga kwa goti. Bidhaa hii inaweza kutumika kwa ajili ya afya au michezo.

Vitanda viwili vya magurudumu na toroli ya kubeba wagonjwa vimeegeshwa nje ya jengo. Bustani ndogo yenye mimea mbalimbali inaonekana kwa nyuma. Mawe ya udongo yamejengwa karibu ikionyesha mazingira ya nje.

Dawati la kompyuta limewekwa kwenye ofisi au maabara. Kompyuta ya mezani inaonyesha data au picha za uchunguzi wa kimatibabu. Kibodi na kipanya na daftari la samawati vimepangwa vizuri.

Kifaa cha matibabu chenye maandishi Scian kimewekwa juu ya sehemu nyeupe. Kuna nyaya kadhaa zilizo zunguka kifaa hicho zikionesha utumiizi wake. Kifaa kina vifungo na viashiria mbalimbali na kinaweza kutumika kwa matumizi ya kimatibabu.

Kifaa kikubwa cha kisasa cha maabara, chenye rangi nyeupe na nyekundu, kinasimama kwenye meza. Kimewekwa karibu na vifaa vingine vya kompyuta na vifaa vya uhifadhi, vikionesha matumizi ya teknolojia katika utafiti.

Vifaa vya matibabu vya upasuaji wa kufungua vimepangwa. Kisumu cha upasuaji kinachoonekana kinaonyesha kuwa ni bidhaa ya Wilmed . Vifaa hivi ni muhimu sana katika shughuli za kimatibabu.

Begi ya damu imetundikwa ikitoa damu kupitia mirija miwili. Damu hiyo inapita kwenye chombo cha kupima kabla ya kuingia mwilini. Utaratibu huu muhimu unatumika hospitalini kusaidia wagonjwa wenye uhitaji wa damu.

Mapipa mawili ya kisasa ya takataka yamesimama. Moja likiwa rangi ya samawati na jingine jeupe. Yote yana vifuniko vinavyofunguka kwa urahisi vikionyesha muundo wa kufaa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini, amefunikwa blanketi la rangi nyingi. Vifaa vya matibabu ikiwemo silinda za oksijeni, viko karibu naye ukutani.

Watoto wawili wamesimama kwenye rundo la taka wakitazama mitaa ya jiji. Nyumba nyingi zimejengwa kwa karibu, zikionyesha wingi wa watu. Mazingira haya yanaashiria uwepo wa makazi duni.

Mwanaume anaonekana akiwa na mawazo mengi. Ameshika kichwa chake. Mwanamke ameketi mbele yake , akionekana akichukua maelezo kwenye ubao. Inawezekana wanazungumza kuhusu maswala ya afya ya akili.

Sanduku jekundu la Panadol Extra linaonekana likionyesha lina paracetamol na caffeine. Maneno extra effective pain relief at dental on the stomach yameandikwa chini.

Chupa kubwa nyeupe ya dawa inayoitwa, betamol paracetamol tablets, imewekwa kwenye sehemu nyeupe. Lebo nyekundu inatoa maelezo ya bidhaa .Dawa hii inajulikana sana .Kifunganishio kinaonekana safi na kimefungwa vizuri.

Mama na mtoto mchanga wako kliniki. Mtoto anapokea matone kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa glavu za samawati. Mama amevalia barakoa akionyesha tahadhari za kiafya.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mtoto mchanga, aliyeshikiliwa na mzazi wake. Mtoto amevaa nguo zenye miraba miraba na soksi. Utaratibu huu unafanyika katika kituo cha afya, muhimu kwa afya ya jamii nchini Kenya.

Wauguzi wawili wanatoa huduma za afya kwa watoto wadogo. Wanawake wamekusanyika wakiwa wamewabeba watoto wao, wakisubiri huduma. Huduma za afya ni muhimu kwa jamii, hasa watoto.

Mtoto mdogo anapokea chanjo ya matone kutoka kwa mhudumu wa afya. Matone yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye kifaa kidogo kuelekea mdomoni mwa mtoto. Mikono ya watu wazima inashikilia mtoto kwa upole, kuhakikisha usalama wakati wa zoezi muhimu la chanjo.

Wafanyikazi wa afya wanatoa huduma kwa mama na watoto wake. Wote wamevaa barakoa na kuhakikisha usalama. Wanaonekana wakiwafanyia watoto ukaguzi. Mfanyikazi wa afya, amevaa vazi lisilopitisha maji.

Mtoto mdogo anapewa matone ya chanjo mdomoni na mtu mzima ,mtoto anaonekana akitoa ulimi wake akingojea matone hayo ,mikono ya mtu mzima imeshika chupa ndogo ya chanjo.

Mtoto mdogo analala kitandani akiwa amefungwa bandeji kichwani na mkono. Mtu mzima ameshika mkono wake akionyesha utunzaji na faraja. Picha inaonyesha hali ya hospitali au kituo cha matibabu.

Mtu mzima anamvalisha mtoto mdogo nguo mtoto akilala juu ya shuka yenye miraba. Nguo za mtoto zina rangi za kuvutia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda hospitalini au nyumbani.

Mtoto mdogo anapewa chanjo ya mdomo akionesha umuhimu wa afya. Mtu mzima anampa matone kwa uangalifu huku akihakikisha usalama wake. Utaratibu huu ni muhimu kwa kinga ya magonjwa mbalimbali.

Mtaalamu wa afya amevaa glavu akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kitandani. Mtoto amefunikwa blanketi na ana vifaa vya kimatibabu vilivyounganishwa mwilini. Huduma inatolewa kwa uangalifu mkubwa.

Katioka mazingira ya shule, daktari anamsaidia mwanafunzi kunawa mikono kwenye kituo cha UNICEF . Wanafunzi wamevaa barakoa, wakizingatia usalama na usafi. Zahanati ya shule inatoa huduma muhimu za afya na kuzingatia afya ya umma.

Mtu anaosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka kwenye bomba. Mikono imejaa povu jeupe ikionyesha usafi. Maji yanadondoka ndani ya ndoo ya plastiki chini.

Kifaa cha mazoezi ya viungo kinaonekana kikiwa na kiti cheusi na fremu ya chuma. Kifaa hiki kina mitambo ya kuinua uzito kinachoonesha matumizi yake katika mazoezi ya nguvu.

Mwanariadha ameketi kwenye wimbo wa mbio akionyesha uchovu na maumivu. Amevaa kaptula nyeusi, fulana nyeupe isiyo na mikono na viatu vyeupe vya kukimbia. Anaonekana akipumua kwa bidii baada ya kumaliza mbio.

Mwanariadha ameanguka chini kwenye wimbo wa riadha akionekana kuchoka au kuumia. Amelala kifudifudi, mkono ukiwa umeshika mguu, ishara ya maumivu au kukata tamaa.

Mchezaji wa kandanda akiwa amevalia jezi ya kijanina nyeupe. Analia kwa maumivu makali uwanjani. Ameanguka akishika mguu wake ishara ya jeraha. Maumivu yanaonekana usoni mwake akionyesha ukali wa tukio hilo.

Mchezaji wa kadanda anafungwa bandeji kwenye mguu wake ,akipata huduma ya kwanza uwanjani. Amevalia jezi yenye nambari kumi, viatu vya kuchezea na soksi ndefu .

Netiboli yenye wavu mwekundu, mweupe na samawati imewekwa dhidi ya anga la samawati. Nguzo imara inashikilia netiboli, ikiashiria utayari wa mchezo.

Mpandaji baiskeli ameketi chini kwenye njia ya mchanga na mawe, akiwa amechoka. Baiskeli yake imelala kando yake. Amevaa kofia ngumu na vifaa vya kujikinga.

Majani marefu ya kijani kibichi yenye kung'aa yamejikunja kwa juu. Miale ya jua kali inaangazia majani hayo huku mimea mingine mingi midogo ikiwa nyuma.

Mti mdogo wenye majani mabichi umesimama katikati ya bustani. Nyuma yake kuna jengo ya mbao lenye paa la chuma liliochakaa. Karibu na miti, mimea mingine inaonekana ikikua, ikiashiria uwepo wa shughuli za kilimo.

Mmea wenye maua yaliyokauka na majani mabichi unastawi karibu na ukuta au mwamba. Shina la mmea linaonekana wazi, likionyesha muundo wake. Majani mengine yameanza kunyauka.